Sehemu ya ndani ya duka ndogo la reja reja linalouza nguo au vifaa vingine vya kibinafsi. Upande wa kushoto kuna kuta uliojaa miwani ya jua iliyopangwa kwenye rafu nyingi ikionyesha aina mbalimbali za mitindo na rangi. Sakafu imefunikwa na vigae vyenye muundo wa mistari iliyonyooka. Kuelekea ndani ya duka, rafu na stendi zimejaa bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja nguo za rangi tofauti zinazoning'inia.

Ndani ya duka la nguo, rafu za chuma zimejaa mikoba ya rangi na mitindo mbali mbali, kuna mikoba ya zambarau, na nyeusi, na pia rangi zingine, kuna nguo kama vile koti la kijani kibichi pia hapo.

Sehemu ya duka la nguo ambapo watu kadhaa wanatazama na kuchagua nguo zinazouzwa. Kuna nguo zimeanikwa kwenye stendi zikiwa na rangi na mitindo mbali mbali. Pia kuna maniki zimevalishwa nguo tofauti zikionyesha mitindo ya mavazi unaopatikana dukani. Duka lina taa nyingi na mpangilio mzuri unaovutia wateja.

Bidhaa za kuuzwa zimetandazwa katika rafu kwa duka la nguo na urembo. Vitu hivi ni kama begi, mikufu, shali na viatu. Muuzaji amechagua bidhaa za rangi nzuri itakayopendeza watu na kufanya wanunue. Mpangilio wao pia ni wa kuvutia.

Sehemu ya ndani ya duka ya nguo ya kiume la kisasa na la gharama .Duka lina sakafu ya mbao na taa za kisasa zinazoagazia bidhaa. Upande wa kushoto rafu na meza zimejaa nguo zilizokunjwa na zilizoning'inizwa ikiwa ni pamoja na mashati, suruali na suti.

Sehemu ya duka la nguo na vifaa vya mitindo. Manikini nyeusi imesimama ikiwa imevaa kofia pana ya rangi ya kahawia na miwani ya jua pamoja na kitenge chenye muundo wa kipekee, wa rangi ya kahawia na nyeupe. Karibu na manikini kuna stendi zinazoonyesha mikufu, herini za rangi ya fedha na dhahabu, zikiwa zimepangwa kwa umaridadi ili kuvutia wateja.

Nguo zilizopangwa kwenye shubaka za maonyesho katika duka la kuuza nguo. Zimepangwa kulingana na ukubwa wake, zile ndogo upande wa kulia, na zile kubwa upande wa kushoto. Kando yake, kuna mfuko mkubwa unaotumiwa kuweka nguo.

Sehemu ya duka la vifaa vya mitindo ikona meza ya duara nyeupe, ikiwa na bidhaa mbalimbali za kujipamba kama vile mikufu na herini zilizowekwa kwenye stendi nyeusi zinazoonyesha umaridadi wake. Juu ya meza kuna pochi ndogo za rangi tofauti zikiwa zimepangwa kwa kuvutia. Nyuma ya meza kuna manikini iliyovalishwa shati jeupe lenye michoro nyeusi, na kofia pana kichwani.

Sehemu ya duka la nguo enye rafu nyingi zimejaa nguo za aina mbali mbali, zikiwemo suruali za rangi tofauti kama vile samawati na kijivu. Juu ya rafu hizi kuna nguzo zingine zimefunikwa na mifuko ya plastiki, kama nguo mpya na zilizowekwa tayari kuuzwa. Upande wa kushoto kuna mikoba ya ngozi ya rangi ya kahawia na zambarau, pia imewekwa kwenye rafu nyingine.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo au viatu, kuna rafu mbili zilizojaa bidhaa ambazo zinaonekana kuwa viatu au kofia zimepangwa kwa safu. Sakafu ya duka ina vigae vya rangi ya udongo, na kuna kiti cheusi na sehemu ya mtu aliyevaa koti la zambarau, kutoka upande wa kushoto.

Duka la nguo ambapo nguo zimepangwa kwenye reki. Kuna tangazo la mauzo lenye punguzo ya asilimia sitini na saba. Nguo nyingi zina rangi ya samawati. Duka lina mpangilio mzuri. Mwanga unatoka juu ili kusaidia wateja kuona bidhaa vizuri. Sakafu ina vigae vyeupe.

Duka mbili za kuuza nguo za wanaume, zenye ukuta wa glasi zimefunguliwa. Ndani kuna nguo za aina nyingi kama shati, suruali, koti, viatu na kofia. Mle ndani kumepangwa vyema, na ni kusafi mno.

Duka languo lenye ishara kubwa iliyoandikwa, Levi's, kwa herufi nyekundu na nyeupe. Mlango wa duka ni wa kioo na Manequinn kadhaa ndani wamevalishwa nguo zinazouzwa. Kuna tangazo lililoandikwa hadi punguzo la asilimia arobaini kwa bidhaa teule.

Duka la viatu lenye rafu nyingi zimejaa viatu vya aina mbalimbali, kutoka kwa viatu vya kike vya visigino virefu, hadi viatu vya kawaida. Kuna rangi na mitindo tofauti zikiwemo nyeusi, nyeupe na rangi nyinginezo. Duka ni kubwa na lenye mpangilio mzuri, na taa zinang'aa vizuri kuonyesha bidhaa. Pia nguo zimeanikwa karibu zikionyesha kuwa duka hili linauza bidhaa nyingine za mavazi pia.

Duka la nguo ambalo linauza sare za shule. Nguo nyingi zimeanikwa kwenye reki na bango linaonesha maandishi sare za shule zinauzwa, pia kuna ishara ya saa za kazi kuanzia saa tatu asubuhi hadi saa moja jioni siku ya juma tatu.

Bidhaa za kuuzwa zimetandazwa katika rafu duka la nguo na urembo. Vitu hivi ni kama; begi, mkufu, chali na viatu .Muuzaji amechagua bidhaa za rangi nzuri itakayopendeza watu na kufanya wanunue.

Duka linalouza bidhaa za watoto linaloitwa, baby shop. Duka lina mlango wazi na bidhaa mbalimbali za watoto zimepangwa kwenye rafu ndani ya duka. Watu wanaingia na kutoka ndani ya duka. Sakafu ya nje ina vigae vya rangi nyeupe.

Sehemu ya ndani ya duka la nguo za wanaume, likiwa na rafu na hangeri zilizojaa nguo mbali mbali. Nguo hizo zimepangwa kwa mpangilio mzuri na zina rangi na mitindo tofauti. Viatu pia ziko kwenye rafu ya chini zikiwa zimepangwa kwa safu.

Duka la nguo lenye nguo zilizopangwa kwenye reki, zikiwa ni pamoja na suruali za rangi ya samawati na kijivu. Pia kuna mifuko ya rangi ya samawati na mabegi makubwa ya rangi ya samawati.

Rafu iliyojaa bidhaa za vito na vifaa vya mtindo. Shanga kadhaa zimepangwa kwenya stedi nyeusi pamoja pochi na miwani. Bidhaa hizi zimepangwa kwa mpangilio mzuri kwenye rafu nyeupe na vipande vingine vya bidhaa kwenye rafu ya juu na ya chini.

Duka la nguo lenye sakafu ya nyeupe ambapo kuna nguo zimepangwa kwenye reki. Kuna tangazo la mauzo lenye punguzo la asimila sitini na saba. Nguo nyingi zina rangi ya samawati. Duka lina mpangilio mzuri.

Gari la aina ya Subaru Forester; gari hili lina rangi nyeusi na magurudumu ya rangi ya shaba. Eneo lina magari mengi yameegeshwa na majengo yako nyuma yake. Juu yake kuna maandishi YULE AMBAYE UMEKUWA UKIMSUBIRI.

Gari ya aina ya Subaru imeegeshwa kwenye eneo la wazi. Gari hilo lina rangi ya kijivu na liko katika hali nzuri. Nambari ya usajili ya gari iko wazi ikiwa na herufi na nambari kuna uzio wa chuma hapo nyuma katikati ya gari.

Gari ya aina ya Toyata Hiace ambayo, ni kama texi au gari la abiria. Gari hili lina rangi ya fedha na liko katika hali nzuri. Nyuma yake, kuna milima yenye mawe, na miti, ya kijani kibichi.

Eneo kubwa la wazi lililojaa magari mengi mapya au yaliyotumika, yakiwa yamepangwa kwa safu nyingi. Magari haya Yana rangi mbalimbali kama vile nyeupe, nyeusi, samawati na nyekundu. Eneo hili ni sehemu ya magari, kituo cha mauzo ya magari au bandari ambapo magari yanangojea kusafirishwa.

Gari la Toyota Hiace likiwa limeegeshwa kwenye eneo la wazi lenye ardhi ya vumbi. Gari hili lina rangi ya fedha na lina madirisha meusi. Upande wa mlango wa dereva kuna vibandiko au nembo mbili, moja ikiwa ya rangi ya samawati na nyekundu. Gari lina magurudumu manne yenye matairi meusi.

Magari yamewekwa upande mmoja kwa ajili ya maonyesho na watu wanayoangalia upande mwingine kwenye pasia la rangi ya nyekundu. Magari ya rangi tofauti yamepakiwa ili kuwavutia wanunuzi wanaopenda vitu vya aina zizizofanana.

Gari la aina ya Toyota Hiace limeegeshwa kwenye barabara ya lami. Gari lina rangi nyeupe na lina namba ya usajili KDR 963N kwenye bamba lake la mbele. Mlango wa upande umefunguliwa ukionyesha sehemu ya ndani yenye viti. Mandhari iko na majengo kadhaa nyuma ya gari, pamoja na miti ya kijani na anga la samawati.

Gari la aina ya Toyota Passo, lina rangi nyeusi na limeegeshwa kwenye eneo la nje katika kituo cha mafuta. Gari ni safi na madirisha yake yana metameta, kutokana na mwangaza wa jua. Magurudumu yake yana rangi nyeusi na nyeupe na ni masafi.

Gari linalo metameta la rangi ya nyeusi, limeegezwa katika duka la kununua magari, magurudumu yake ni mapya na masafi, ambayo hayajatumiwa bado, mwangaza wa jumba hili, ni mweupe, na unaleta picha ya kupendeza, ili kuwavutia wateja.

Gari lenye rangi nyeupe na madirisha yake yana rangi ya kivulivuli , limesimama mbele ya jumba kubwa lililo na rangi ya kijivu na mistari ya rangi ya nyekundu, kijani na nyeupe. Limezibwa kutokana na miale ya jua.

Gari la aina Subaru Forester la rangi ya nyeupe, limeegezwa katika eneo ambalo kuna magari mengine pia. Gari lina namba ya usajili ya Kenya inayoanza na herufi, KCE ikifuatwa na nambari 992P. Gari lina taa za nyuma nyekundu na nyeupe. Matairi yake yana rangi mbili, nyeusi na fedha.

Sehemu ya ndani ya gari ya zamani, husukani wake mweusi mwenye sehemu za chuma zinang'aa pamoja na dashibodi yenye spidimita na vifaa vingine vya kupimia vilivyo na muundo wa mviringo na mzigo as chuma. Dashibodi ina rangi nyeusi na sehemu za chuma zinazoonekana kuwa zimezeeka kidogo.

Duka la magari ambapo magari kadhaa yamepangwa kwa mstari. Kuna gari nyeusi mbele na magari mengine meupe nyuma yake. Upande wa kulia kuna kaunta ya rangi nyekundu na nyingine ambayo ina mfanyikazi mmoja anahudumia wateja.

Sehemu ya ndani ya gari ikilenga viti vya mbele na dashibodi. Viti ni vya ngozi na vina rangi nyeusi na kijivu. Dashibodi ina vifaa vya kisasa ikiwa pamoja na skrini ya kuguza na vifungo mbalimbali.

Trela la rangi ya nyekundu la kiaina linalotumiwa kwa usafirishaji wa magari mapya kutoka eneo moja hadi lingine. Limeundwa vile ambavyo linaweza kubeba magari mengi madogo. Kuyatumia, uhakikisha kwamba magari madogo yamefika kwa mteja, bila kuongeza mali.

Gari aina ya Subaru Forester ya rangi nyeusi ikiwa imegeshwa. Mlango wa nyuma wa gari umefunguliwa na sehemu ya ndani ya gari inaonekana ikiwa ni pamoja na viti vya nyuma na nafasi ya mzigo. Taa za nyuma za gari zina rangi nyekundu na nyeupe. Gari lina namba ya nyuma lilo na rangi ya fedha. Eneo ambalo gari limegeshwa kuna lami au saruji. Kwa jumla gari liko katika hali nzuri.

Gari aina ya Toyota Mark X imeegeshwa kwenye eneo la wazi kama barabarani au kwenye maegesho. Gari hilo lina rangi ya fedha na inaonekana kuwa mzuri. Nambari ya usajili inaonekana wazi ikiwa na herufi na nambari. Jengo lenye rangi nyeupe na samawati iko nyuma ya gari kama duka au ofisi.

Sehemu ya ndani ya gari, mlango wa upande wa dereva umefunguliwa na viti vya ngozi nyeusi, pamoja na usukani uliopambwa, dashibodi ina rangi nyeusi na vioo vya kuangalia nyuma. Gari limeegeshwa nje, na jengo la matofali liko nyuma yake.

Maonyesho ya magari yaliyopangwa kiwanjani ili kurahisisha kazi ya mteja, ndiposa akitaka kununua gari anachagua lile linamfurahisha. Mara nyingi maonyesho ya hali hiyo upatikana mahali ambapo kuna kongamano la mabiashara na watu.

Trela la kiaina linachotumiwa kwa usafirishaji wa magari mapya kutoka eneo moja hadi lingine. Limeundwa vile ambavyo linaweza kubeba magari mengi madogo, kuyatumia uhakikisho kwamba magari madogo yamefika kwa mteja bila kuongeza maili.

Gari la bidhaa na watu limesimama katikati ya barabara iliyo na lami, limeoshwa na kukaushwa hadi rangi yake inametameta, madirisha yake yana rangi ya kivulivuli, na mwili wake una rangi ya nyeupe, inaonekana ni kama iko tayari kwa safari.

Soko la wazi la matunda na mboga, likiwa na vibanda vingi vilivyopangwa kando ya njia. Bidhaa mbalimbali zinauzwa zikiwa zimepangwa kwenye vikapu na meza. Watu kadhaa wanatembea kwenye njia ya soko, wateja au wafanyabiashara. Jengo refu liko nyuma ya soko.

Soko la wazi ambapo bidhaa mbali mbali zinauzwa. Kuna vibanda vilivyotengenezwa kwa mbao na vyuma na bidhaa zimepangwa juu ya meza na kuning'inizwa. Kuna viatu aina ya sandals ,nguo na bidhaa za mikono kama vile mapambo. Watu wanatembea na kununua bidhaa.

Sanaa za kiafrika zinazoonyeshwa katika maonyesho kuakisi utajiri wa tamaduni, historia na ubunifu wa bara hili. Kazi hizi za sanaa zinatokana na mbao, udongo, shaba, shanga na vitambaa huonyesha hadithi za kifamilia, imani za kijamii na urithi wa vizazi.

Mazao ya shambani yametandazwa ili kuonekana vizuri katika vibanda sokoni. Wateja wamejaa wakitafuta bidhaa na matunda wanayohitaji kwa vyakula vyao. Wauzaji pia wako tayari kuwasaidia wanunuzi.

Viazi mbali mbali vikiwa vimepangwa kwenye vikapu na ndoo, kuna aina mbili za vikapu moja kikuwa kimeja viazi vyekundu na kingine kikuwa na viazi vye rangi ya kahawia ndoo kathaa za rangi tofauti ikuwa pamoja na nyekundu na njano zimejaa viazi pia.

Duka la nyama hapa Kenya; wauzaji wa nyama kadhaa ambao wengi ni wanaume, wamevaa aproni nyeupe na nyekundu wakihudumia wateja. Nyuma yao kuna nyama mbalimbali zimegandishwa na kuninginishwa tayari kwa kuuzwa. Kaunta imejaa nyama iliyokatwa tayari na inaonekana kuna wateja wachache wakisubiri kuhudumiwa. Ukutani picha zimebandikwa pamoja na saa na vitu vingine vya mapambo.

Sehemu ya ndani ya soko la viungo na nafaka. Kuna vibanda vingi vilivyojaa bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa wingi ikiwa ni pamoja na vyombo vyenye viungo kama vile pilau masala, coriander , cumin na vingine vingi. Pia kuna nafaka kama vile mchele.

Soko lenye shughuli nyingi ambapo mwanamke amesimama mbele ya lundo la karoti na ndizi. Mwanamke huyo ni mfanyabiashara sokoni, amefunga kitambaa kichwani na amevaa aproni yenye mistari ya kijani na nyeupe. Kuna mwanamke mwingine upande wa kushoto ambaye amefunga kitambaa cheupe kichwani, pia watu wengine pia wanaonekana nyuma wakiwa shughuli zao sokoni.

Soko lenye shughuli nyingi ambalo liko barabarani hapa Kenya. Wachuuzi wengi wanauza bidhaa zao hasaa matunda na mboga, zikiwemo: viazi, nyanya, kabeji na avocado , zilizopangwa kwenye meza au kwenye ndoo za njano. Wateja wanatembea na kufanya manunuzi. Kuna magari yameegeshwa pembeni ya barabara na majengo nyuma yake.

Rundo kubwa la shanga na vifaa vingine vya mapambo kwenye soko au duka la ufundi. Shanga hizo zina rangi nyingi na zimetengenezwa kwa vifaa mbalimbali, ikiwa ni pamoja na plastiki, mbao na kioo. Vifaa vingine vya mapambo, kama vile kamba na vitambaa, pia viko katika rundo hilo.

Shehena ya nguo zilizofungwa kwenye vifurushi vikubwa. Vifurushi viwili vikuu vilivypangwa juu ya vingine na vyote vimefungwa kwa kamba nyeusi. Nguo zilizomo ndani zina rangi na mitindo mbalimbali, kuonyesha kuwa kuna aina nyingi za mavazi. Vifurushi hivi viko tayari kwa usafirishaji au kuhifadhiwa kwa ajili ya kuuzwa, labda katika soko la mitumba hapa Kenya.

Sehemu ya ndani ya duka la sanaa au soko la kitalii, ambapo kuta zimefunikwa kwa uchoraji mbalimbali, nguo zilizochorwa na bidhaa za mikono. Uchoraji unaonyesha mandhari tofauti, ikiwa ni pamoja na watu, wanyama na maisha ya kila siku, kwa mitindo na rangi mbalimbali. Kuna pia vinyago vya mbao na bidhaa nyingine za kitamaduni zimepangwa kwenye rafu na meza.

Soko la ndani lenye shughuli nyingi ambapo wanabiashara na wanunuzi wanaendelea na shughuli za kuuza na kununua ndizi. Ndizi zimepangwa kwa wingi kwenye kreti za mbao zilizojaa zikiwa kwa hali mbalimbali za ukomavu. Zingine bado ni mbichi za rangi ya kijani na zingine zimeanza kuiva za rangi ya manjano.

Soko lenye shughuli nyingi sana hapa Kenya. Wachuuzi wengi wanauza bidhaa zao mbalimbali hasa matunda na mboga zikiwemo ndizi zilizoiva, machungwa, nyanya, vitunguu na mboga za majani zilizopangwa kwa wingi, kwenye meza na kwenye vikapu. Wateja wengi wanatembea katikati ya vibanda wakifanya manunuzi na kujadiliana bei. vibanda vimefunikwa na miavuli mikubwa ya rangi mbalimbali ili kuwakinga wachuuzi na wateja jua.

Muuzaji wa maua ambaye ni mwanamke mzee ameketi kando ya barabara akiuza maua mbalimbali. Maua yamepangwa kwa rangi na aina yakiwa kwenye ndoo na vifunganishi tofauti. Kuna maua mekundu, manjano, meupe na rangi zingine zinazovutia. Muuzaji amevaa nguo za kawaida na anasubiri wateja.

Sehemu ya ndani ya soko lenye shughulii nyingi, vibanda vimejaa matunda kama ndizi zilizo ninginizwa kwa wingi, machungwa na mboga nyingine, watu kadhaa ambao wanaweza kuwa wauzaji au wanunuzi, wanatembea au kusimama karibu na bidhaa hizi.

Rundo la ndizi zilizopangwa kwenye kitambaa au mfuko ndizi hizo ziko katika hatua tofauti za ukomavu na baadhi zikiwa na rangi ya kijani na nyingine zikiwa na rangi ya manjano. Ndizi zimepangwa kwa makundi na kila kundi liko na idadi kubwa ya ndizi.

Soko la wazi lililo kando ya pande mbili za barabara ya lami, ambapo watu wengi wanafanya biashara. Vibanda vimejengwa kwa mbao na vyuma na bidha mbalimbali kama vile; matunda, mboga, nguo, viatu na bidhaa za mikono zimepangwa kwa wingi. Mandhari ni ya shughuli nyingi za kibiashara katika eneo.

Sehemu ya ndani ya duka la nyama. Kuna kaunta ya kioo iliyojaa vipande mbalimbali vya nyama mbichi ambavyo vina rangi nyekundu na mafuta meupe, vikiwa vimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Juu ya kaunta kuna nyama zaidi imening'inizwa kwenye ndoana ikiwa na pamoja na vipande vikubwa ambavyo bado havijakatwa. Watu wawili wako nyuma yake, ambao ni wauzaji wa nyama.

Duka la mtumba linalouza viatu vya aina mbalimbali, ili kuwezesha wateja kuviona, vimeangikwa kwa kamba moja juu ya, vingine, kuelekeana na duka hili kuna duka lingine linauza vitu vya plastiki, sakafu ya duka hili imejaa mawe, na, kuwa yenye haijakamilika.

Nguo za rangi aina nyingi zimewekelewa sakafuni. Na kwa umbali kuna watu wawili ambao wanazipanga katika kiango ili waweze kuzitandaza na kuwezesha wanunuzi kuziona vizuri Kwa njia inayopendeza na ya urahisi.

Gorofa ya kifahari iliyopakwa rangi ya samawati imesimama. Kuta zinazoizunguka ni safi kanakwamba zote zimepakwa rangi hivi karibuni. Eneo hili ni safi, halina mimea na nje mwa kuta hizi, sakafu inaonekana kuwa ya udongo na hakuna miti ambayo iko karibu nayo.

Jengo refu la kisasa ambalo lina ghorofa nyingi na kila ghorofa ina madirisha mengi ya rangi ya samawati yanayoakisi anga la jua. Kuta za jengo zina rangi nyeupe. Upande wa juu wa jengo kuna sehemu ya ishara iliyoandikwa hoteli, ikithibitisha kuwa ni hoteli. Anga ni la samawati safi na lina mawingu meupe machache, ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Jengo refu la kisasa labda ni hoteli au ofisi. Jengo lina gorofa nyingi na kila gorofa ina madirisha mengi ya rangi ya samawati, yanayoakisi anga la jua. Kuta za jengo zina rangi nyeupe. Upande wa juu kuna sehemu ya ishara iliyoandikwa Hotel , ikidhibitishs kuwa ni hoteli.

Jengo linamatangazo la biashara moja likiwa na maandishi omega mabati na lingine miale mabati, pia kunatangazo lakupangisha kwenye jengo hili. Jengo lenye kuta nyeupe na nyeusi na madirisha meusi. Anga ni safi na ya samawati ikiwa na mawingu kifogo.

Nyumba ya kifahari iliyopakwa rangi ya kijivu imesimama. Ukuta zinazo izunguka ni safi kana kwamba zimepakwa rangi hivi karibuni. Eneo hili ni safi na linapendeza. Nje malango kubwa, sakafu imepakwa rangi nyekundu. Kuna miti ambayo inaongeza urembo wa mazingira haya.

Sehemu ya ndani ya jengo labda ghorofa au nyumba, lina gazi zinazoelekea juu. Gazi hizo ni za reli ya chuma na sakafu imefunikwa na vigae. Dirisha kubwa katika upande wa kulia inaruhusu mwanga wa asili kuingia na kuonyesha majengo mengine nje.

Nyumba ya ghorofa mbili iliyozungukwa na uzio. Nyumba ina rangi ya manjano na ina balcony .Kuna lango la chuma mbele ya nyumba na uwanja wenye matofali ya rangi ya kijivu. Kuna kamba ya nguo iliyonyooshwa kwenye uwanja. Mimea na miti iko nyuma ya nyumba na nyumba nyingine kwa upande.

Kibao cha rangi ya kijani kinaonyesha jina la eneo hilo na kueleza kuwa hapo ni pahali palipo na usimamizi na mtu akitaka kuendeleza itabidi wameomba ruhusa na usaidizi. Kibao kimetengenezwa na chuma ili kisiharibike haraka.

Kibau cha rangi ya nyeupe kilichoandikwa kwa rangi ya nyekundu kikiashiria kua nyumba zile ziko sokoni na zinatafuta wanunuzi. Kibao kimewekelewa kwenye lango la chuma na limepakwa rangi nyeupe ambayo inachipuka.

Jengo refu la gorofa nyingi, jengo lina rangi ya kijivu au kahawia na lina maandishi mengi madogo ya mraba. Anga juu ya jengo hilo ni samawati na lina mawingu meupe yanayo tawanyika. Jua linaonekana kutoa mwanga mkali na linaweza kuwa linachomoza au linazama.

Jengo lina ghorofa nyingi na kila ghorofa inabadilisha mengi madogo, yenye rangi ya samawati yanayo akisi anga la jua. Kuta za jengo zina rangi ya kahawia au hudhurungi nyepesi. Upande wa kulia, kuna sehemu ya ishara, iliyoandikwa hospitali ikithibitisha kuwa ni kituo cha afya. Anga ni la samawati safi na lina mawingu meupe machache, ikionyesha hali ya hewa nzuri.

Bango la matangazo linatangaza nafasi za ofisi zinazouzwa au zinazopangishwa katika jengo linaitwa Highway Heights. Bango lina rangi ya samawati na nyeupe na lina picha ya jengo refu la kisasa lenye madirisha mengi. Kuna namba za simu zimeandikwa kwa ajili ya mawasiliano pamoja na taarifa kuhusu ukubwa wa nafasi zinazopatikana.

Mandhari ya makazi au eneo linalojengwa. Nyumba kadhaa zilizopangwa kwa mtindo wa kisasa na zina rangi tofauti na miundo ya kipekee. Nyumba moja ina paa la rangi ya kahawia na paneli za sola zimewekwa juu yake

Jengo la gorofa kadhaa, liko dhidi ya anga ya samawati iliyojaa madoa madoa madogo. Jengo ni la rangi ya nyeupe na lina balconies nyingi, zikiwa na muundo wa mistari iliyovuka. Kila gorofa ina idadi ya vyumba au sehemu. Juu ya jengo kuna paa lenye umbo la pembe tatu linaloelekea pande tofauti.

Magorofa yenye mtindo tofauti mengi hupatikana katika miji mikuu. Manyumba haya yamejengwa na mawe na huwa yamepakwa rangi za aina nyingi kulingana na kile humfurahisha mwenyewe. Wengi huchagua rangi za kuwavutia wateja.

Jengo refu ya kisasa ambalo liko na rangi ya samawati na nyeupe Jengo lina ghorofa na lina muundo wa kuvutia. Kuna ishara iliandikwa hoteli juu ya jengo. Mbele ya jengo kuna eneo la wazi lenye nyasi kavu na vifaa vya ujenzi vilivyotawanyika kama vile mbao na matofali ambavyo vinaashiria kuwa eneo hilo bado linaendelezwa.

Jengo refu lenye rangi ya kijani kibichi, na sehemu za matofali ya rangi ya kahawia, jengo hili lina ghorofa nyingi, na lina madirisha mengi madogo yaliyopangwa kwa mstari, juu yake kuna sehemu ya paa, au ghorofa ya ziada yenye muundo tofauti, anga ni ya samawati safi, ikiashiria hali ya hewa nzuri.

Jengo refu la makaazi ambalo lina ghorofa nyingi. Jengo limepakwa rangi ya kijivu na lina balconies kwa kila ghorofa zikiwa na reli za chuma, za rangi nyeusi na kahawia. Kuna madirisha mengi madogo kwenye kila ghorofa, yakionyesha kuwa kuna vyumba vingi ndani ya jengo hili.

Jengo refu linajengwa. Muundo huu mkuu una gorofa nyingi na ngazi zake za ujenzi zina matundu mengi kwa ajili ya madirisha na milango. Vifaa vya ujenzi vimetawanyika karibu na eneo hili pamoja na ngazi za chuma zinazopanda juu. Anga ni la samawati safi na mawingu meupe yakitoa mwangaza mzuri kwa kazi inayoendelea.

Bango la tangazo lililosimama kando ya barabara likitangaza nyumba ya vyumba viwili kupangishwa. Bango hilo lina maandishi two bedrooms to let na liko mbele ya ukuta wa matofali. Bango hilo linaonekana kuwa limetengenezwa kwa karatasi na limeshikiliwa na mbao mbili.

Jengo la ghorofa kadhaa ambalo ni la makaazi na biashara. Juu ya jengo kuna ishara,M4 apartment. Ghorofa ya chini ina maduka mbalimbali yenye ishara na matangazo. Anga ni la samawati safi. Jengo hili ni sehemu ya mazingira ya mjini hapa Kenya ambapo majengo ya ghorofa hutoa nafasi za kuishi na kufanya biashara.

Jengo lenye mali ya kibiashara inauzwa hapa Kenya. Bango kubwa limening'inizwa kwenye sehemu ya juu ya jengo likiwa na rangi nyekundu na nyeupe. Bango limeandikwa kwa herufi kubwa, mali ya kibiashara inauzwa. Chini ya maandishi hayo kuna namba za simu zimeandikwa kwa rangi nyeusi zikiwa na alama ya simu ya kijani pembeni kwa wale wanaopenda kununua.

Maghorofa mengi yanayopatikana katika miji mikuu. Manyumba haya yamejengwa na mawe, na huwa yamepakwa rangi za aina nyingi kulingana na kile humfurahisha mwenyewe. Wengi huchagua rangi za kuwavutia wateja.

Jengo la ghorofa kadhaa lilliloko katika mji. Ghorofa ya chini ina maduka au biashara ndogo ndogo na kuna ishara juu ya baadhi ya milango. Ghorofa za juu zina madirisha mengi .Jengo lina rangi ya kahawia na samawati na limejengwa kwa simiti. Anga ni safi na ina rangi ya samawati.

Sehemu ya jengo na geti la chuma. Ukuta wa jengo umejengwa kwa mawe na una dirisha lenye vyuma. Geti la chuma limefungwa na lina muundo wa mapambo. Kuna karatasi nyeupe iliyoandikwa kwa maandishi meusi iliyobandikwa kwenye geti, ambayo inaweza kuwa namba ya simu au anwani.

Jengo refu lenye rangi ya manjano na paa la rangi ya kijivu na samawati. Jengo lina madirisha mengi madogo meusi. Anga ni safi na ina rangi ya samawati. Upande wa kulia wa jengo kuna eneo lenye nyasi ya kijani kibichi.

Jengo lina rangi nyeusi na lina ishara kubwa iliyoandikwa Quickmart, kwa herufi nyekundu na nyeupe. Pia kuna ishara ndogo inayosema Fresh and Easy , na nyingine inayoonyesha QCafe . Mlango wa kuingia umeandikwa. Duka ni kubwa na ni la kisasa, likiwa tayari kuwahudumia wateja wake hapa Kenya.

Sehemu ya duka kubwa iliyojaa matunda na mboga mbali mbali. Kuna aina nyingi za mazao yalipangwa kwa uzuri kwenye meza ikiwa ni pamoja na viazi, nyanya, pilipili hoho na mboga nyingine. Rangi za matunda na mboga hizi ni za kupendeza na ni safi. Juu ya meza kuna kuna bango yenye maandishi ambayo inahimiza wateja kula afya.

Rafu nyingi zilizojaa bidhaa mbalimbali katika duka kubwa, kuna rafu za rangi ya machungwa zilizojaa bidhaa kama karatasi za choo na taulo za karatasi. Karibu na hizo, kuna rafu za chuma zilizoja vitu kama sabuni, dawa ya meno. Kuna ishara zinazoninginia juu kuonyesha pahali vitu vinapatikana.

Rafu ya bidhaa kwenye duka kubwa, kama eneo la kuuza karatasi za choo. Karatasi za choo zimepangwa kwa wingi kwenye rafu, illiyo tengenezwa kwa kapodi ikiwa na maandishi promo upande wake. Kila pakiti ya karatasi za choo inaonekana kuwa na nembo ya Hannan.

Sehemu ya ndani ya duka ambapo kuna rafu zimejaa bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto kuna jokofu yenye bidhaa zinazohitaji kuhifadhiwa kwenye baridi kama vile nyama au bidhaa za maziwa zikiwa zimepangwa vizuri chini ya kioo.

Sehemu ya mbele ya duka la rejareja linaloonekana kuwa Chandarana foodplus. Jina la duka liko wazi na juu ya mlango, likiwa na rangi nyeupe na kijani. Watu kadhaa wako ndani ya duka, wakitembea na kusimama karibu na rafu zilizojaa bidhaa.

Rafu zilizowekelewa bidhaa zinazouzwa katika duka kuu la kujihudumia la vyakula na vifaa. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa vinywaji vya rangi mbalimbali vimepangwa kwa kuwekelea moja juu ya nyingine. Maandishi juu yake yanaonyesha kuwa vitu hivi vinauzwa kwa bei nzuri.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali. Upande moja kuna rafu nyeusi zilizojaa pakiti, za bidhaa zenye rangi nyekundu samawati na nyeupe, ambazo zinaweza kuwa unga wa ngano au bidhaa nyingine za chakula, zilizopakiwa. Upande mwingine kuna rafu nyingine nyeusi iliyojaa chupa za mafuta ya kupikia rangi ya manjano, zimepangwa kwa wingi kutoka chini hadi juu.

Sehemu ya matunda na mboga ambapo kuna masanduku nyeusi yaliyojaa aina mbali mbali ya matunda kama vile ndizi, maembe nyanya na vitunguu. Nyuma ya sehemu hii kuna rafu zilizojaa bidhaa zingine zikiwa zimepangwa kwa utaratibu. Taa nyingi zimeng'aa kutoka juu zikiangazia bidhaa vizuri. Sakafu ya duka ina vigae vya rangi ya kijivu.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa au soko ambapo kuna eneo la kuuza nyama. Kuna bango kubwa lililoandikwa meat market ambalo limeelea juu ya rafu za bidhaa. Rafu zimejaa bidhaa mbalimbali ikiwa ni pamoja na mikate au vyakula vilivyookwa na nyama zilizopangwa kwa wingi.

Maonyesho ya vinywaji vya soda vilivyopangwa kwenye rafu la duka kuu la kujihudumia. Zimepangwa kulingana na kampuni na ladha zao. Kibao kikubwa cha rangi ya nyekundu na nyeupe kiko kando yao kikionyesha bei ya vinywaji.

Rafu za duka kubwa zikiwa zimejaa bidhaa mbali mbali, pande moja tunaona bidhaa za Dettol zikiwa zimepangwa vizuri zikiwa na ujumbe unaosema, kinga familia yako dhidi ya virusi vya mafua na homa, bidhaa hizi ni sabuni au dawa za kusafisha, ambazo ni muhimu kwa usafi wa familia. Mbali na bidhaa za Dettol kuna bidhaa zingine nyingi kwenye rafu zikiwemo dawa za meno na bidhaa nyingine za usafi.

Duka kubwa la Naivas hapa Kenya. Jengo lina ishara kubwa iliyoandikwa Naivas kwa herufi za rangi ya machungwa na nembo ya V iliyochorwa kwa rangi ya kijani. Mlango wa kuingilia umeandikwa karibu kwa herufi kubwa ikiwaalika wateja kuingia. Sehemu ya duka la matunda na mboga imeandikwa na maelekezo yake. Watu wawili, wafanyakazi wa usalama wamesimama karibu na mlango.

Duka la baiskeli ambalo lina safu nyingi za baiskeli zimepangwa zikiwa na rangi na mitindo tofauti. Kuna baiskeli za milimani za mbio na za kawaida. Mbele ya baiskeli tunaona maandishi. Maduka mengine yako nyuma pamoja na magari.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa la vyakula, kama sehemu ya kuuza bidhaa za maziwa na nyama. Rafu kubwa ya kuonyesha bidhaa katikati ikiwa imejaa bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa mpangilio mzuri. Rafu hiyo iko na sehemu za vioo zinazoruhusu wateja kuona bidhaa zilizo ndani.

Sehemu ya ndani ya jiko ya chakula ambapo kuna jokofu kubwa yenye rafu nyingi zilizojaa bidhaa za maziwa. Kuna pakiti mbalimbali za maziwa, mtindi na bidhaa nyingine zinazofanana zikiwa zimepangwa kwa rafu. Bidhaa hizi ni za chapa tofauti na zina ukubwa na radha mbalimbali.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ambapo rafu nyingi zimejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo chupa za vinywaji baridi vya rangi tofauti kama vile kijani na njano. Zimepangwa kwa wingi upande mmoja wa njia. Upande mwingine kuna friji kubwa yenye milango ya kioo, inayoonyesha bidhaa za maziwa na juisi zilizopangwa kwa uzuri.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa, ikiwa na rafu nyingi na bidhaa mbalimbali. Watu wanatembea ndani ya duka hili. Bidhaa za vyakula zimepangwa kwenye rafu na meza, zikiwa na matunda, mboga na bidhaa nyingine.

Sehemu ya duka lililopangwa kwa mpangilio mzuri ambapo kuna mabomba ya plastiki yaliyojaa nafaka na njugu mbalimbali. Juu yake kuna maandishi makubwa yanayosema Nuts and Cereals . Na juu yake kuna rafu zenye mapambo ya mimea ya kijani.

Safu ya mashine za kufulia zilizopangwa kwenye duka kubwa au sehemu ya duka inayouza vifaa vya nyumbani. Mashine zote zinaonekana ni mashine za kufulia za umeme. Kuna takribani mashine sita au saba zilizopangwa kwenye mstari mmoja. Mashine zote zina rangi nyeusi au kijivu.

Rafu za duka kubwa ambayo imejaa bidhaa mbalimbali zikiwemo dawa, bidhaa za afya na vipodozi. Duka lina taa nyingi zinazomulika bidhaa na sakafu ina vigae vyeupe. Upande wa juu wa rafu, kuna bango limeandikwa ngozi inayong'aa na kung'ara, ikiashiria bidhaa za urembo zinazouzwa.

Eneo kubwa la duka la vyakula ambapo kuna matunda na mboga zikiwa zimepangwa kwa wingi kwenye meza. Kuna watu wengi wanaofanya manunuzi na hali ni ya shughuli nyingi za kibiashara. Mwanga unatoka juu ili kusaidia wateja kuona bidhaa vizuri. Sakafu ina vigae vyeupe.

Toroli lililowekwa bidhaa linasukumwa katika sakafu ya duka kuu la kujihudumia la vyakula. Huko pembeni kuna maonyesho ya mavuno ya matunda ambayo yanauzwa. Sakafu ni safi na ni ya rangi nyeupe. Vibao vikubwa vimesimamishwakwa umbali kuonyesha bei ya bishaa zile.

Sehemu ya nje ya duka kubwa au duka la rejareja linaloitwa quick mart fresh and easy. Kuna bango kubwa lenye jina la duka lenye rangi ya kijani na nyeupe. Kuna ishara inayosema ishirini na nne na saba ikionyesha kuwa duka linafunguliwa saa ishirini na nne kwa siku , siku saba kwa wiki.

Rafu ya duka kubwa iliyojaa chupa za mvinyo au shampeni. Chupa nyingi zina rangi nyeusi na kofia za dhahabu zilizopangwa kwa mistari nadhifu. Kuna mabango ya bei yaliyo wazi. Nyuma ya chupa kuna matangazo ya bidhaa yenye rangi nyekundu na nyeupe pamoja na picha za bidhaa zinazouzwa.

Sehemu ya ndani ya duka kubwa ambayo inauza bidhaa mbalimbali. Upande wa kushoto Kuna nguo zimepangwa zikiwa na rangi ya samawati na nyeupe. Katikati ya duka Kuna safu ya baiskeli zimeegeshwa, nyingi zikiwa na rangi nyesusi na samawati. Upande wa kulia Kuna wavu uliojaa mipira ya rangi mbalimbali ikiwa ni pamoja na mipira ya miguu na mipira ya kuchezea.

Rafu zilizowekelewa bidhaa zinazouzwa katika duka kuu la kujihudumia la vyakula na vifaa. Bidhaa hizi zinaonekana kuwa kwenye chombo cha rangi ya manjano na vimepangwa kwa kuwekelea juu moja kwa nyingine. Maandishi juu yake yanaonyesha kuwa vitu hivi vinauzwa kwa bei nzuri.